Pesa hizi ni elfu moja kadhaa za Kenya ambazo zimeshikiliwa mikononi zinazoonekana zinataka kufungwa. Anayetaka kuzifunga amevalia shati nyekundu.

Magari kadhaa yanaonekana na watu ambao wamesimama nje ya magari haya, miti iko kwenye mazingira haya hali ya anga inapendeza.

Hawa ni wauzaji nguo, nguo zimewekwa chini zingine zimeshikiliwa mkononi mmoja anaonekana ameivalia barakoa mwengine amekalia kwenye nguo hizo.

Pesa hizi, ni za Kenya. Noti moja, ni ya shilingi mia tano. Zingine zote, ni ya shilingi elfu moja. Kwenye noti moja, picha ya kiongozi wa kitambo wa Kenya inaonekana.

Dada huyu amesimama wima, ameivaa shati nyeupe, ameisuka nywele yake, ameishikilia mikono yake huku akitabasamu.

Gari hili lina magurudumu ya rangi nyeusi, nyuma yake kuna lango kuu la rangi nyeusi pia. Mimea iliyoko karibu na hapa ni ya rangi ya kijani.

Hizi ni samaki zilizokaushwa. Mwanamke anaonekana akiwa ameketi chini. Sinia pia linaonekana lisilo na kitu ndani yake. Kreti inaonekana.

Duka hili ni la MPesa. Linauza bidhaa vingine kama karatasi za kubebea mizigo. Kuna vikarai viwili viko nje. Sehemu moja imeandikwa No Posters .

Duka hili linauza vitu kadhaa, kuna kreti za soda, kuna unga wa kupika chapati, kuna sukari ambazo ziko kwenye magunia na pia vinafanya kupitia mpesa.

Hizi ni pesa za Kenya, elfu moja kadhaa za Kenya. Kwenye elfu moja hizi kuna picha ya kiongozi aliyewai kuwa aliyekuwa rais wa Kenya. Jumba la KICC linaonekana kwenye pesa hizi.

Magari haya yamepangwa vizuri ikionekana kuwa yanataka kuuzwa. Kando yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi pia kuna majumba ambayo yanaonekana kwa umbali.